Darasa la computer lenye meza na viti vingi vya mbao , ambavyo vimepangwa kwa safu nadhifu mbele . Nyuma kuna computer za mezani zikiwa na skrini na vifaa vyake , ukuta wa nyuma una ubao mweupe mkubwa na madirisha yenye mapazia ya rangi ya chungwa.

Meza ya kompyuta iliyo na vifaa mbalimbali kama skrini ya Dell yenye stika inayosema kuwa, Mtandao unatumika kwa madhumuni ya elimu tu. Kwenye upande wa kulia, kikombe kilichojazwa kalamu na pens elimu za rangi tofauti.

Mwanariadha kutoka Kenya, aliyevaa jezi nyekundu na maandishi meupe, amenyanyua mikono juu kwa ushindi akiwa amevaa miwani ya kijani iliyofunika macho. Anakimbia kwa kasi huku akifuatwa kwa karibu na mshindani kutoka Brazil aliyevaa nguo ya bluu na kijani.

Mwanariadha ameketi ndani ya mashua ndogo ya mazoezi akiwa amevaa jezi nyekundu iliyoandikwa Kenya na kofia ya kuzuia jua, huku mikono yake ikiwa tayari kushika vipini. Wenzake waliovalia mavazi ya michezo wamesimama karibu, mmoja akiwa kwenye maji wakimsaidia kujiandaa kwa mazoezi.

Mchezaji wa timu ya Kenya, yuko uwanjani. Amevaa jezi ya taifa, yenye rangi za bendera. Anatumia magongo mawili ya kutembelea huku akithibiti mpira kwa mguu mmoja. Uso wake unaonyesha umakini. Uwanja ni wa kisasa. Majukua ya watazamaji yakiwa wazi nyuma yake.

Wanariadha wanne wa Kenya wamesimama wakisherehekea baada ya mbio. Wawili wao wakiwa wamevaa vitambaa vya kijani kwenye macho kama sehemu ya mashindano ya watu wenye ulemavu wa kuona. Furaha, jasho na ushindi vinaonekana wazi kwenye nyuso zao huku wakishikilia mabega ya kila mmoja, kwa nguvu na umoja wa kimchezo.

Mwanariadha mwenye jezi nyekundu ya timu ya Kenya amevaa kitambaa cheusi machoni akishikilia mkono wa mwongozi wake aliye upande wa kushoto na ana namba sitini na saba kwenye nguo yake. Wako uwanjani wakikimbia wakiwa sambamba huku wakizunguka na washindani wengine pamoja na watazamaji wengi walioketi kwenye jukwaa.

Ratiba ya masomo ya shule ya Thika Road Christian Junior School ya kila siku ya wiki ambayo inajumuisha masomo ya asubuhi na mchana, kuanzia saa moja na nusu asubuhi hadi saa tisa mchana. Kila siku ina ratiba ya masomo tofauti, na kuna nyakati za mapumziko na pia ibada ya kanisa kwa siku ya Jumanne.